Malaika wote hutoka kwa mola. Kulingana na sheria za afya nchini Kenya, kila mwana lazima azaliwe kwa zahanati au hospitali kwa kuzingatia usalama wa mama mja mzito na mwanawe mtarajiwa. Ujio wa mafanikio hayo, huleta furaha kwa jamii kwa jumla.

Muuguzi anamdunga mgonjwa sindano, inaonekana ni chanjo dhidi ya korona, wote wamevalia barakoa na wako kwenye zahanati, wagonjwa wengine wanaonekana wakisubiria kule nyuma.